Hapo kuna mmama ambaye ameenda hospitali sasa akitibiwa na mtoto yake akiwa anawekewa mdomo na dawa za polio ambapo inamwekea daktari ambaye amevaa koti nyeupe.

Kuna mkulima ambaye amevaa koti kubwa cha rangi la nyeupe, akiwa amevaa glovu ya mkono, barakoa, gumboot na amebeba sumu akiwa ameweka sumu kwa mimea ili wadudu wakufe.

Hapo kuna watu ambao kuna wasichana wawili, ambao wamevaa barakoa na koti nyeupe, wamekalia kwenye sarahani wakiwa wanaunda ama wakitengeneza au wakishona barakoa.

Hapo ni hospitali na uko na mzee ambaye ni mzee mmoja ambaye huwa anapelekwa hospitali anawekwa akiwa X-ray akiwa anaangaliwa kwenye hiyo mashini.

Hapo kuna manyumba ambayo imechomeka. Nyumba hizi au kuna moto kubwa zaidi ambapo imepatana area hiyo sasa ikiwa inachomana inaleta hasira zaidi na moto huu.

Pale ambapo amevaa barakoa kwenye domoni, akiwa amevaa koti nyeupe. Sasa hapo ni kule nyuma yake kuna mashine fulani cha daktari. Daktari huyu sasa akiwa anachukua sindano akitaka kumtibu mgo.

Kuna mwanamke ambapo amevaa kioo la macho akiwa ame ama akiwa anaunda na mtoto mdogo ambaye amezalishwa wakati mamake amejifungua wakati huo huo. Sasa akiwa anamwekea.

Hapo kuna mtu ambaye huwa anatengeneza mahali pa kuoshea maji ama mahali pa kuoshea mkono sasa mtu huyu hapa ambaye huwa anatengeneza amevaa kofia ya rangi ya nyekundu.

Kuna dawa ambapo huwa ni dawa ya hupatiwa ama ya kumeza watu wakiwa wagonjwa, na dawa hii huwa inawekwanga ngiri sugu ama ni dawa ya ama ni dawa ya kienyeji hutengenezwa na.

Sasa hapo kuna mwanamke ambaye amevaa koti nyeupe akiwa kwenye labu akitengeneza ama akijaribu kutengeneza vitu kwa mkononi. Sasa kule nyuma yake kuna wengine pia, sasa watu wanajua ama wanajifunza.

Hapo kuna madawa ambapo dawa hizo ni chupa tatu la dawa ambapo huwa ni dawa za calcium ambaye ni five hundred miligram huwa inasaidia watu ama inasaidia mfupa.

Hapo sasa kuna shamba la watu ambapo shamba hiyo imeingiwa na madudu ambapo huwa wanakulanga nyasi au wanakulanga matawi za mimea. Sasa hizi ni kikundi mingi zaidi inapaswa.

Hapa kuna kikundi cha watu ambapo ni watu wa kijiji, watu hawa huwa kuna mama mmoja ambaye ama kuna mtu ambapo anapatia hotuba ama anafundisha jinsi ya afya.

Kuna wamama ambapo huwa wanabeba maji kwa mtungi na sasa wakiwa wameweka kwa kichwa na wamama hawa huwa wanarudisha ama wanapeleka kwao sasa maji ambapo huwa ni.

Hapo kuna wamama ambapo wamama hawa, kuna mmoja ambaye ni daktari akiwa amevaa koti nyeupe na kuna mama ambaye mtoto wake anadungwa sindano ya tetanus .

Hapo kuna mkulima ambaye huwa analima ama anaweka sumu kwenye matawi akiwa anaua madudu. Sasa huyu mtu amevaa gloves na pia manguo za kuzuia ili asipate na hiyo dawa.

Kuna daktari ambapo hua amevaa barakoa akiwa kuna mgonjwa amelazwa kwenye kitanda majaliwa sasa ni mvulana ni msichana ambaye sasa anatengenezea.

Hapa kuna dawa ambapo ni ya sindano ambayo huwa hudungwa watu na ni dawa ambayo huwa inatoa ugonjwa ama hutusaidia ili upone araka .Dawa hii huwa imeandikwa vile unatumia miezi kumi na mbili.

Hapa kuna afisa ya kulinda usalama au ya security akiwa ako anatengeneza ama akiwa anajioshea mkono mahali ambapo imewekwa sanitizer , sabuni na maji.

Kuna daktari ambapo huwa anatengeza vitu ambapo huwa anajaza baluni . Sasa dakatari huyu akiwa amevaa koti la nyeupe. Sasa huyu ambaye anatengeneza.

Madaktari ambapo huwa wanasaidia mwanamke ambapo wanamsaidia kupata meno, sasa hawa madaktari ambapo mmoja wao amevaa barakoa na kioo cha macho wakiwa wamevaa koti nyeupe na wanasaidia...

Kuna vifaa ama vitu vya hapo vya kama ni vitu za uganga ama mganga ambayo huwa inatengenezwa na mitishamba ambapo ni dawa, na hizi madawa ni dawa za kienyeji ambapo watu hutumia.

Kuna daktari wawili ambao wamevaa barakoa, sasa hua wanaleta hapo vitu ya kuosha mikono. Nyuma kuna mtu ambaye amevaa barakoa na ni askrai wa ulinzi wa usalama ambapo huwa ana.

Kuna duka ambapo sasa duka hii ambapo huuzwa vitu vya aina nyingi sasa na ni dawa zote na ni dawa za kienyeji vilevile kuna mapicha ambako kuna maalama fulani imewekwa huko.

Kuna mafuriko ambapo imeingia hapo na mvua imenyesha. Sasa magari ambapo kuna magari kama vile kuna gari ndogo hapa ambayo ni gari la rangi la kijani ambapo imezama maji.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake hospitali. Sasa hapa ni daktari ambaye akiwa huyu mtoto chanjo anamwekea mdomo tone moja ambaye ni polio ama.

Hapo kuna mama ambapo huwa wanamgenezea ama wanasaidia mama ingine ambaye ni mjamzito wakiwa wanafanyia tumbo massage ambapo huwa wana mtoto ako ndani ya tumbo huwa wanamweka sawasawa ni ya kienyeji.

Hapo kuna watu ambapo ni wa watu wakusaidia afya ambapo huwa wameshika ama wanabeba magari kama first aid inaitwangwa. Sasa kuna madaktari wamevaa pia barakoa na koti nyeupe na kuna mgonjwa anameletwa.

Mtu ambapo anatengeneza mitishamba Ambapo huwa hizi miti ni miti ambapo zinatolewa kwenye shamba. Hapo karibu yake pia kuna panga ya kukatakata hizo miti.

Kuna hapo ni kampuni ambapo kumewekwa gas ama gas ya kupika, sasa ikiwa wanaweka ikiwa wanabeba, wanaweka gari juu, wanabeba juu kuna gari ambapo sasa inauzwa inapelekwa.

Kuna kikundi cha watu ambapo huwa wote wamevaa gambuti na wengine wamevaa koti nyeupe ambayo inakaa ya daktari au ya usafi au ya kiafya, sasa.

Kuna mtoto mmoja, mtoto mdogo ambapo anadungwa sindano ya Polio ambapo huwa anapatiwa kwa mkono akidungwa chanjo hiyo. Sasa mtoto analia na wanamzuia.

Kuna dawa ambapo huwa imeandikwa hapo ni dawa za dosuba imeandikwa one single dose . Upaji wa dawa hii ya kudunga na malaria au kutengeneza au kuponea kwa ugonjwa wa malaria.

Kuna dawa ambapo huwa dawa hizi huwa hutumika hutumika ama ni dawa yatembe ya kumeza, inapo hii ni tembe ya mara tatu ambayo inaitangwa super D Three ambaye ni capsules huwa inatengeneza.

Kuna nyumba ambaye ni nyumba ya manyatta imepoa ama imekaa ama huwa imejengwa mahali ambao kwa porini. Sasa mbele yake kuna mtungi na kuna nguo fulani na hakuna watu sasa watu wameenda.

Kuna mzee ambapo huwa anatengeneza mamiti shamba ambaye kutengeneza dawa za kienyeji ambapo amevaa kofia nyekundu na akiwa anakatakata ama huwa anaunda.

Huwa inatengenezwa tangi kubwa la maji huwa tangi hio ni tangi kuu ya kutengeneza maji, ambapo huwa kuna watu ambapo wengine ambao wamepanda juu wakiwa wanatengeneza ama.

Kuna watoto wadogo ambapo huwa wana ama huwa wanachota maji mahali ambaye paipu imevunjwa. Na huwa ni wa iko na ni watatu kama vile ambaye wanachota na hiyo mazingira.

Kuna daktari ambapo amevaa barakoa kwa mdomoni. Sasa huyu daktari akiwa amechukua sindano akimdunga mkono akiwa anampea chanjo ya mkono au polio.

Kuna watu ambapo huwa wanafanya usafi na huwa wanatengeneza ama wanafanya kazi ya kuokota chafu na kutengeza. Basi wao huwa wang'arisha mazingira wakiwa wanfanya ili iwe safi.

Hapo sasa kuna dawa za aina fulani ambapo huwa zimepangwa hapo. Dawa hizi ni kama sasa zimepatikana ama zinadungwa watu ambao wako na yellow fever .

Hapa sasa ni mahali ya mahali za hospitali huwa ya meno sasa. Hizi hospitali hii huwainatengenezwa na meno hapo ni mahali ya kulipia pesa na msichana ambaye anakukaribisha.

Hapo kuna mahali ambapo ni ladha ambaye mafuriko ya maji ya mvua huwa imepita hapa, sasa maji hizi ni kama zimeharibu vitu mingi ama mali, sasa watu wengi wote wamekutana.

Hapa ni shule ambapo maandishi fulani imeandikwa kwa ukutani ni ya shule sasa hizi ni choo za shule ambapo huwa mwalimu anaonyesha ama anawaonyesha mwenye alitengeneza hii shule hizo choo vile jinsi ya kutumia.

Hapo imenyeesha mvua sasa kuna mfuriko na mvua. Sasa kuna mtu ambaye huwa anaskuma bodaboda akiwa mwenye boda boda akiwa amebeba maziwa.

Kuna dawa ambayo dawa hii ni dawa ya kujipigi au huwa inasaidia watu wakiwa na malaria ama wakiwa na typhoid pia. Huwa unadungwa na hii dawa na sindano yake iko naye. Sasa hapa ni dawa kuu.

Hapo sasa kuna mwanamke ambapo huwa anatengenezwa kichwa akiwa ama anatengenezwa maskio yake huwa inawekwa chuma fulani hua inatoa uchafu. Sasa inamaanisha daktari ambapo huwa anatibu.

Hapo ni kuna mtoto moja ambaye amesimama, amevaa jezi ya colour ya kijani. Sasa huyu kijana ambaye karibu yake kuna manyumba imeboromoka. Sasa inammanisha hizi nyumba ilikua.

Kuna vitu za uganga ambao huwa wanatengeneza na mti shamba. Sasa hizi ni dawa za kienyeji ambapo huwa wanatengeneza na mtu ama wanatengeneza na watu kwa mkono wao na huwa inakatwa na miti ambao hizo huko.

Kuna madaktari ambapo wamevaa barakoa na wako kwa hospitali hapo kwa maternity ambapo wamama hujifungua sasa kuna tunaona hapo kuna madaktari ambapo anatengeneza ama anafanyia mtoto mdogo.

Mtu ambapo huwa na ama mkulima ambapo huwa anatengeneza ng'ombe yake ikiwa anapima joto ya ng'ombe akiwa anawekea mapua kwa kitu fulani ya kuona kama iko sawa ama ng'ombe.

Kuna dawa la tembe ambapo iawekwa kwenye mkono akiwa inamezwa mara moja moja au mbili moja sasa huwa inasaidia kwenye afya na kwa afya ya.

Hapo ni darasa ambapo huwa ubao wa kule nyuma imeandikwa maandishi fulani. Sasa hapo kuna mwalimu ambapo ama mwanamke ambaye amepanda juu ya kiti akionyesha wanafunzi kitu.

Kuna machupa mingi ambapo hapa imewekwa amadawa za kienyeji sasa madawa hizi ni za aina mingi huwa inatengenezwa na ama huundwa na miti shamba sasa kuna madaktari hawa wa kienyeji ambao wanakupea dawa.

Hapo kuna dawa ambayo huwa inatengenezwa, na dawa hizi huwa hutengenezwa na vitu vya aina nyingi sasa hapa ni dawa inayokusaidia ambayo ni tofauti pills , ambayo ni...

Hapa kuna daktari ambaye daktari huyu akiwa anampea mtoto mdogo chanjo ya mkono. Sasa vile kuna mamake ambaye amevaa kitu kwa kichwa, na kuna madaktari zingine ambapo wamevaa koti la nyeupe.

Hapa kuna mama mmoja ambapo huwa ameleta mtoto wake hospitalini akiwa anadungwa ama akiwa anadungwa sindano ya Polio ama sindano ya Tetanus ama akiwa anadungwa na amezoea tu saa hizi sasa.

Kuna watu ambapo huwa wanawake wawili ambao wamevaa jaketi. Sasa wakiwa wanatengeneza ama wanafunza hata wanaambia watu uzuri wa uzuri...

Hapo kuna mvua ambayo imenyesha, sasa hapo sasa hapo pia kuna barabara ambayo huwa imevunjika lami sasa ikiwa imeisha na mvurugo ya maji imeharibu barabarani.

Kuna aina nyingi ya madawa ambayo iko area hii kwa kwenye kumewekwa meza sasa kuna tembe la dawa pia kuna kasorob moja ya kukunywa alafu kuna aina nyingi ambayo huwa dawa kama vile capsule .

Kuna daktari ambapo, ambaye amevaa barakoa, nguo nyeusi alafu hapo na mkono ya kulia kwenye kuna sindano na ya kushoto pia kunayo kwenye ama ako na dawa.

Kuna mwanamke ambaye ameleta mtoto kwa hospitali akiwa amevaa kofia la rangi la nyekundu. Sasa mtoto yake huwa anawekewa mdomo kwa polio ambapo huwa daktari huwa anamwekea kwa mdomo.

Kuna dawa ambapo dawa hizi huwa zinatengenezwa ama hua zinatengenezangwa kwenye makampuni, sasa huwa inafaa watu watumie vile daktari aliwaambia na ni dawa inaitwa apromax anti virus .

Ni hospitali alafu kuna madaktari wawili ambapo huwa wamevaa barakoa na mmoja wao ameva koti nyeupe sasa mwingine anamulikaa torchi sasa mwingine anatengeneza mdomo ya .

Kuna kikundi cha watu ambapo wamevaa barakoa wakiwawanafanya mkono yao iende juu kama wame surrender . Sehemu hiyo huwa sasa wako hapo kwa afya na wanaji.

Kuna dawa ambayo huwa ni dawa la shindano la maji ambapo huwa ni dawa ya yellow fever inayodungwa watu na kuna daktari hapa ambaye amevaa glovu za rangi kijani .

Kuna mama mmoja ambaye amevaa hijabu akiwa na mtoto yake. Kuna daktari ambapo huwa anadunga sindano ya mguu ambayo ni sindano ya tetenus ama sindano ya polio akiwa anampea mtoto.

Kuna daktari ambapo huwa ni daktari ambaye huwa anatengeneza meno ya mgonjwa wake mgonjwa huyu sasa kuna madaktari wawili wamevaa barakoa kwenye mdomo yao na.

Daktari ambapo huwa amevaa barakoa na amevaa kioo la macho. Sasa akiwa ako na mtoto mdogo ambaye huwa amejifungua wakati huo akiwa anashika mtoto mdogo kwa mkono yake.

Kuna aina ya dawa ambapo dawa hizo huwa ni tembe ya kumeza. Sasa ni dawa hii huuzwa ama huwasaidia watu kwa ugonjwa fulani. Inaitwa dawa hii jina yake.

Sasa hapa ni mahali ambaye ni kama sasa ambayo huwa mtu ambaye amefunga macho na pia huwa anamvukisa mwenzake akiwa amembebea mgongo.

Kuna kikundi cha watu ambapo huwa wako kwa chumba fulani au mahali sasa wakiwa kuna mama mmoja ambaye amevaa barakoa ambaye anadungwa ama anapatiwa sindano ya mkono ya polio sasa kuna.

Kuna mwanamke ambaye amevaa kioo na wakiwa amevaa barakoa kwenye mdomo yake inakaa ni kama yeye ni daktari sasa hapo mbele yake kuna mama ambaye ako na mtoto mdogo ambaye sasa anakuja.

Hapa kuna madawa ya aina nyingi kama vile kuna dawa la kienyeji ambaye kwanza kuna meza nyekundu ambayo huwa imepangwa dawa zote. Sasa kuna dawa ambayo imeekwa machupa na...

Hapa ni darasa ambapo huwa watoto wadogo wamepewa barakoa. Pale mbele kuna mwanamke, ambaye kuna mwalimu ambaye amevaa barakoa na pia watoto, mtoto mwingine ambaye wanaonyesha jinsi ya...

Kuna daktari ambapo huwa anatibu mwenzake anatibu mgonjwa wake sasa ni daktari la macho ambapo huwa anatazama macho ya mwenzake akiwa anamkalisha mahali anamweka mashine kwa macho yake.

Kuna dawa ambayo sasa ya sindano, sasa dose moja ambayo huwa unadungwa na sindano hiyo. Dawa hii inaitwa measles, rubella, mumps au mumps sasa ndio huwa hudungwa watu wakipata.

Hapa kuna daktari wa meno ambapo wanafanyia mwanaume ambaye meno ama ugonjwa yake, kitu cha kutafutia meno au kusafisha meno kwa hapo kwenye hospitali.

Kuna kikundi cha madaktari ambapo wanakuako kama wanne, au tanom wakiwa wanafanya oparesheni, sasa watu wamevaa barakoa kwa mdomoni,

Kuna mtu mmoja ambapo hapo huwa amelazwa hospitali kwa kitanda akiwa amefungwa bandeji kwa kichwa na mkono, sasa akiwa amelazwa kwa hospitali, mtu huyu amejeruhiwa ama ako na jeraha.

Kuna mzee ambapo ni ambaye ni mzee zaidi ambaye huwa anatengeneza ambaye huwa ana anadungwa sindano kwenye mabega yake sasa kuna mhudumu ambaye anampatia sindano ya chanjo.

Ni kuna mtu ambaye huwa ameandikiwa dawa. Sasa mtu anakaa ni mama ambaye amekaa kwenye kwa kiti. Hivyo kuna meza ambaye ameandikiwa dawa na karatasi akiwa na dawa. Amechukua dawa na.

Sasa hapo ni dawa ambaye ya kupaka au kutengeneza au kujipakia mwili, na wanaweza meza pia. Ni dawa ambayo huwa inazuia ama.

Hapo kuna mtu ambaye amevaa maski ambao la kuzuia hewa mbaya isiingie kwenye ndani yako na amevaa makoti kubwa ambaye ni suti ambaye sasa amevaa mkononi na akitengeneza.

Kuna pahali pa mganga ambao hutengeneza na kuwatengeneza madawa ya kienyeji, hapo kuna watu ambapo wanamwaga hizi dawa nayeye wanaunda hapo kwenye duka.

Hapo sasa kuna mwanamke amabye amevaa barakoa sasa vile kuna mtoto mdogo ambapo huwa anatibiwa ma anadungwa sindano. Sasa huyu mtoto mdogo ambaye anadungwa sindano ya tetenus .

Hapo kuna mtu ambaye amevaa koti nyeupe na vile vile ako na kitu ambaye inatoa moshi akiwa anasafisha mazingira na anaua wadudu wadogo wadogo kama vile kunguni na wengine na nzi ambapo zinaka kando la barabara.

Hapo kuna dawa za kienyeji ambapo zimefungwafungwa na makaratasi. Hizi dawa huwa zinauzwa na ama watu hutumia, na huwa inasaidia sana ya watu ya jamii. Dawa hizi.

Kuna kikundi cha watu ambao ni watu watatu wakiwa wamevaa koti la nyeupe zote na watu hawa wameshika kwa mkononi boksi ya rangi nyekundu ambaye huwa ziko na vitu vya afya.

Hapo kuna mtu ambapo huwa ni muuza ama kutengeneza na miti shamba. Na vile hapo kuna aina mingi ya mitishamba ambayo huwa imegandwa chini ikitengenezwa. Sasa hizi ni miti mingi ambapo huwa ina.

Hapo kuna daktari ambaye amevaa koti na vilevile barakoa. Sasa mbele yake kuna vile kuna kioo na kuna meza ambapo sasa anatoa dawa ama anatengeneza dawa za kipimo.

Hapo kuna mvua ilinyeshea sasa kuna nyumba ya manyatta ambapo huwa chini yake imejaa maji. Sasa huwa watu kuna wanaume ambao wanazuia na wengine wamesimama ndani ya maji.

Hapa kuna kikundi cha watu ambapo wamevaa barakoa kwa mdomoni, sasa watu wakiwa wanaangalia, kuna makaratasi hapo wanaangalia, na wengine na wakiwa wamekalia na wengine.

Hapa kuna madaktari ambapo wanatibu mtu kwa mdomo, wakiwa wanakaa wanashona kwa mdomo yake au ni madaktari wawili. Sasa wanatengeneza mgonjwa kwa...

Hapo ni mfuriko ambapo huwa maji inapitia. Sasa ni imeharibu jiji zikoporomoa nyumba na kuna maji mingi ambapo huwa zina angusha manyumba mingi hapa ya watu.

Hapa kuna dawa la tembe na pia kuna dawa ya kukunywa. Sasa hapo huwa ina tegemea ama inakunywa na mgonjwa ya typhoid au nyanyasa ni daktari ndiye anajua vizuri.

Na kikundi cha watu ambapo watu hawa, ni wamechukua ama chini yao kuna mabagi za rangi la nyekundu wakiwa ni wengi wao ni wamama na wanawake na wanaume.

Kuna mzee ambapo amevaa kofia na vilevile amevaa barakoa kwenye mdomo , sasa akiwa anadungwa sindano ya mkono na daktari, sasa amevaa barakoa na anadungwa sindano .

Hapa kuna kitanda ambapo huwa ni imewekwa mahali inakaa kama kitanda cha ambulance, ambapo huwa inabebwa na watu wenye wameingia accident ama wako danger.

Hii ni dawa ambapo dawa hii huwa inatumika kwa kichwa. Sasa alafu hii dawa hii huwa ni dawa ya kichwa, sasa ina.

Hapa kuna watu ambapo kuna madaktari wawili, ambapo huwa wanatengeneza ama huwa wanasafisha nyumba. Sasa huwa wanasafisha matiti ili nzi wote ama nzi au madudu.

Daktari ambapo ni daktari wa jino ambapo huwa anasaidia watu wake hapa ikiwa ana panua mdomo ya mgonjwa wake ana angalia mdoma ya mgonjwa wake, madaktari wamevaa barakoa na koti nyeupe na glovsi .

Hapo kuna kikundi cha watu ambapo huwa wamevaa kofia ya aina moja ambaye ni rangi la samawati sasa wakiwa kila mtu ameshika kitu ambaye ni rangi la nyeupe wakiwa wana miti na alama zao.

Mkulima ambapo amechukua tanki la maji la sumu akiwa anarushia ama anapeperusha kwa juu ya matawi la ambapo mimea sasa kama vile sukuma na mimea zingine.

Kuna daktari ambaye amevaa barakoa na amevaa suti nyeupe na gloves ya mkononi. Sasa akiwa ameweka kifaa, tochi ili anasaidia mama mzee ambaye huwa anamsaidia.

Kuna kijiji ambapo huwa ni mahali pa kuchote maji. Mahali hapa huwa imetengenezwa na ni dam ama kuna mfereji. Hapo kuna gari mkono mingi ambapo huwa ina, imewekwa moja chini. Kuna wamama na vijana ambapo wanabeba maji.

Sasa hii ni dawa ambayo ni tembe la kumeza ambapo huwa imetengenezwa na miti nyingi. Sasa hii dawa huwa inasaidia watu na inaitangwa Nature Made , na ni Iron , sasa hii ni...

Hapo sasa kuna madaktari ambapo wanamtibu au wanasaidia mama fulani ambapo akona shida la sikio akiwa ameweka sikio lake ili watoe uchafu na uchafu hiyo wanaweka mahali.

Kuna madaktari ambapo huwa wamevaa barakoa wakiwa wanatengeneza ama huwa wanafanyia muhudumu kwa mteja wao. Sasa huwa wanatengenezea meno na wakiwa kuna madaktari.

Mhudumu ambaye amevaa koti nyeupe ndefu na amevaa kofia ya helmet na pia ameeka mdomo barakoa akiwa anatengeneza gasi.

Dawa ambapo imeandikwa hapa Vitamin D3 , ambapo dawa hizi huwa hutumia watu, watoto wadogo vilevile watu wazima, ambapo dawa hio huwasaidia watu ili kupata vitamini ambaye vitamini kubwa zaidi ya vitamini...

Kuna daktari ambapo huwa anapatia mtoto mdogo polio, akiwa amevaa koti nyeupe sasa, na sasa huyu mtoto anapewa polio kuna mama yake ambapo anamzuia, na polio inasaidia watu na wote.

Hapo sasa ni watu ambao huwa wamevaa barakoa na sasa kuna msichana ambaye hapa anadungwa kwenye mkono na sindano, akipatiwa sindano ya polio.

Kuna dawa ambapo huwa dawa hizi. Kuna ni dawa aina mbili ambayo moja ni ya kumeza ingine ni ya kukunywa. Sasa dawa hizi na kuna kipima joto ambapo huwa hupima watu ama vile iko mwili yako joto.

Hapo kuna madawa ambapo yamewekwa kwenye friji ambapo huwa inafaa ama inakuwa ama inafaa kuwa baridi, sasa hapo kuna madawa aina nyingi za madawa ambapo huwa inadungwa watu kama vile watu wa.

Hapo kuna dawa ambapo dawa hizi huwa ni, inatumika na ni tembe, ambapo huwa yanaitangwa iron chelate . Dawa hizi huwa inatumiwa na tumbo likiumwa na tumbo ndio huwa.

Kuna kikundi cha watu ambao wengi wao ama wanawake wawili ambao ni madaktari wakiwa wamwvaa koti nyeupe kwa sasa hapo kuna, pia kuna mtu ambaye amekaa chini akiwa anapimwa damu ama pressure yake.

Kuna daktari ambapo huwa ni daktari la macho ambaye huwa anaangalia macho ya, na mtu fulani akiwa anamtibu ama anamuangalia macho yake jinsi inavyoonekana

Hapo kuna dawa ambapo huwa ina mshoroba ya kupatia watoto wadogo. Sasa dawa hizi imewekwa mtungi huwa inawekewa watu kwenye chupa sanasana hupelekwa kwenye mahospitali za serikali.

Ni darasa ambaye sasa kuna mwalimu ambapo amevaa koti nyeupe ya madaktari akiwa sasa wanafunzi wamepatiwa makaratasi ambaye imeandikwa maandishi fulani na imekaa labda ni ya kusaidia ma ya afya.

Hapo kuna mtu ambapo anatibiwa jino aua anatibiwa meno na kuna daktari ambaye ameeka mashini kwa mdomo yake akiwa anasafisha ama anajaza meno yake.

Huku kuna madawa ambayo imepangwa mahali na ni miti shamba imekatwa na mjama ameitengeneza na miti shamba ni dawa ya miti shamba sasa hizi ni hua hutengenezwa na dawa la kienyeji ndio mganga huwa ako nayo.

Kuna ni wananwake waiwili ambapo mmoja wao amevaa nguo za koti la rangi la njano, wakiwa wameketi kwenye kitanda wanaonyeshwa ya kwamba mapicha fulani au na nyuma yao kuna, mbele yao kuna televisheni.

Kuna daktari ambapo amevaa barakoa vile vile gloves na koti kubwa ya rangi la nyeupe ambapo anatibu ama anadunga mwanaume ambaye ako hapo kwa mkono akipatia chanjo.

Kuna mwanamke ambaye ameleta mtoto wake hospitalini akiwa amemletea daktari ambaye amevaa koti nyeupe ambapo huwa anamuekea mdomo dawa ya polio .

Hapo ni hospitali na kuna makitanda mengi zaidi na hapo inataka ni wodi sasa imetengeneza na vitanda ambaye huwa watu hulazwa wenye wako watu wagonjwa hulazwa ma hulalia.

Kuna mashindano fulani ya aina ambapo huwa mashindano hizi huwa hudungwa watu ni shindano ya malaria ama typhodi au bacteria fulani hudungwa na binadamu ili apate afya.

Kuna mzee ambapo huwa amevaa koti nyeupe. Mzee huyu sasa akona dawa mingi ambapo inakaa dawa la kienyeji akiwa akona makaratasi ya kuekea ama kuandikia watu na huwa watu wanatumia nayo wanajitibu.

Kuna wamama ambae wanabeba mtungi ya maji. Sasa hapa kuna mama ambaye anabeba maji ya mtungi na mtoto mara moja akiwa amechota maji akipeleka kwake ili apate zaidi ya usaidizi.

Kuna dawa ambapo dawa hii ni ya dosi ya kutumia au ya kumeza na ni dawa ambayo imetengenezwa na mti za kienyeji ambayo usaidia watu wakiumwa kichwa tumbo au mahali.

Kuna mahali hapo hospitali kuu ya kaunti. Kuna mvua mingi imenyesha mpaka sasa mafuriko ya maji imeingia kwa hospitali.

Kuna mtu ambaye ni daktari ambapo anaweka madawa maboksi ambapo wanatengeneza, akiwemo akiwa amevaa koti nyeupe na barakoa kwa mdomo yake, sasa huyu anatengeneza dawa.

Hapo ni kama ni hospitali ambapo kuna daktari ambaye daktari huyu amevaa koti nyeupe. Sasa hapo kuna mtoto mdogo ambaye huwa anakuja ama anaangaliwa hali yake akiwa ameketi chini na anasubiri.

Kuna daktari ambapo huwa daktari huyu sasa akiwa ameshika sindano akitengeneza sindani hio akiwa anataka kutibu, haya sasa amevaa barakoa, koti nyeupe na amevaa kioo ya macho.

Kuna daktari ambapo amekalia ama amekaa kwa ofisi yake akiwa amevaa barakoa. Kuna mama mmoja ambaye ni mgonjwa wake ambaye mgonjwa huu akiwa anahudumiwa na macho amekalishwa.

Hapo kuna watu ambapo huwa wanavuka mao. Watu hawa huwa wanakaa kama wenye kama wengine kama Kenya Red Cross ambapo huwa wanavukia ama wanapitia kwa mao juu ya maji na kuna manyumba karibu yake ambayo ina mafuriko.

Hapo kuna choo ambaye imejengwa kando au msalani. Choo hizo ni choo mbili ambapo huwa imetengenezwa mahali pa kuoshea mikono na juu yake imewekwa bati na nyuma yake pia kuna nyasi mingi.

Dawa hapa ambapo dawa hii hua inasaidia sana watu kwa afya ya binadamu hua iko na ama inaitangwa human health ambapo huwa inamaanisha dawa hii ni

Hapo kuna mahali ambapo huwa inatengenezwa ama imetengenezewa borehole ya water ambapo huwa sasa ina nyumba naye ina mfereji. Kuna mama wanachota maji na watu wako kwa laini hakuna mtu ana.

Kuna daktari ambapo huwa anachota ama huwa anasaga ama anatengeneza dawa fulani ya sindano akiwa anadunga ama akiwa amevaa barakoa kwa mdomo sasa daktari huyu huwa anataka kutibu .

Hapa ni hospitali na kuna mama mmoja ambapo huwa amejifungua, amelazwa kwenye kitanda akiwa na mtoto yake, kwa mkononi akiwa anatazama mtoto yake, huyo mtoto amezaa wakati huo huo.

Kuna watu wawili amabpo wamevaa manguo ya overall ambaye ni za nyeupe na wamevaa gloves la rangi la kijani. Sasa wakiwa wanarusha maji ama dawa ya sumu kwenye manyumba zile madudu.

Hapo ni masurubu ambayo hapa inakaa kuna manyumba zimechomeka hapa na vile vile kuna watu ambao wanalalamika ama wamepata hasira kubwa zaidi wengine wakikaa chini.

Hapa kuna daktari ambapo huwa amevaa mask na amevaa gloves kwa mkono, koti nyeupe na barakoa. Sasa akiwa amesimama karibu na meza ambapo imepangwa dawa ya kupata.

Hapa kuna mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo na daktari ambao amevaa gloves kwa amevaa gloves kwa mkononi, kuna maski kwenye na vilevile amevaa suti ama koti nyeupe.

Ni hospitali. Hapo sasa kuna madaktari ambapo huwa madaktari hawa wakiwa wamevaa barakoa. Sasa huwa wanamdunga ama wanamtengeneza mgonjwa wao kwa jino.

Hapo kuna mzee ambapo amevaa barakoa kwenye mdomo yake. Sasa kuna daktari ambao wanadunga watu kwa ama wanadunga watu na sindano ya polio, na kuna laini mrefu zaidi watu.

Kuna mtu hapa ambaye huwa ako na zima moto, akiwa ana zima moto ndogo ambaye huwa anachomeka mahali, ili hio moto isikuwe nyingi ama isisende mahali ingine na isiharibu ardhi, sasa huwa anazuia na anaweka majukumu ya moto.

Kuna mama ambapo huwa amevaa barakoa akiwa na amevaa kioo ya macho. Anadungwa na sindano anapewa sindano ya mkono, sindano ya polio akiwa sasa anadungwa.

Kuna vitu ambapo huwa imeekwa hapo chini. Na vitu hizi kuna vitu mingi kama vile kuna hata yai imeekwa hapo mayai , sasa huyu mtu ni mganga au anatumia dawa ya kienyeji.

Kuna mzee mmoja ambapo huwa anadungwa na sindano. Sasa anapatwa sindano ya mkono. Sasa amevalishwa barakoa ya mdomo. Sasa pia kuna daktari ambapo huwa anadunga na.

Hapo kuna manyumba ambazo zimeporomoka, nyumba hizi sasa ambapo zimekuwa zimeporomoka ambayo zimevunjwa. Kuna mainjinia ambao wamekaa hapa na mafundi pia wakiwa wanatengeneza ama.

Kuna madak kikosi cha watu ambapo wamevaa barakoa zote wakiwa wanampee mtoto mdogo chanjo ya polio. Sasa hii chanjo hiyo ni muhimu kwa afya ya watu wadogo na wakubwa.

Kuna daktari ambapo huwa amevaa barakoa, koti nyeupe na golves kwa mkononi akiwa amelaza kwa hospitali mtu akiwa anatengenezea meno. Sasa mtu huyu ambapo huwa ni mgonjwa wake amelazwa kwenye kitandani.

Hapo kuna maafisa wa usalama ambao ni wawili sasa wakiwa wanatazama majumba ambaye inabomolewa ama inafunjwa ambapo kuna tingatinga imewekwa ndani. Majumba inakaa kama imejengwa ardhi ambaye si yao ama ni ya serikali.

Ni mikono ambazo zinoshwa na sabuni, sasa kuosha mkono ni afya nzuri kwetu kwenye kwa mazingira na vilevile kwa jamii.

Hapa kuna mafuriko ya maji ambapo kuna magari ambapo huwa zinatembea kwenye barabara na inakaa kama barabara imejaa maji, kuna tuktuk mbili hapo zinapita ndani ya maji na kuna bodaboda ambayo inaenda .

Kuna daktari ambapo amevaa barakoa kwenye mdomo yake, na akiwemo akiwa amevaa kofia ya kusaidia watu ama ya hospitali. Sasa kuna mtu ambaye huwa amelazwa chini akiwa amewekewa kiu ya macho.

Kuna daktari la maskio ambapo huwa anamtibu mgonjwa wake akiwa anaangalia maskio yake ama ana mlikia tochi ili aone chenye iko ndani na atoe uchafu yote ya mgonjwa kwenye maskio.

Hapo kuna dawa ambaye ni dawa la kudunga watu ya sindano ambapo hapo kuna kama tano hivi na aina mbili ama tatu ambaye ni dawa ya kudunga watu na kutibu ya yellow fever .

Hii ni mahali pa gym ya kubeba machuma. Kuna mtoto ndogo ambapo anafunzwa jinsi ya kutembea kuna mwanaume ambaye huwa anashika mtoto mguu na mwingine ni mwanamke ambaye ni kama ni mamake ameshika mkono ili mtoto atembee.

Hapo kuna daktari ambapo huwa anamtibu mgonjwa yake, akiwa amevaa barakoa kwenye mdomo. Sasa pia kuna mwanamke ambaye hapo amekalia kwa kiti akiwa anadungwa sindano ya mkono.

Sasa hapa kuna madaktari wawili amabapo wamevaa barakoa na wakiwa wanatoa meno au jino kwa mgonjwa wao ambaye ni mwanamke amelazwa wakiwa wanatoa kwenye...